Watu wazima wengi wamekaa ndani ya chumba kwa utulivu, kuna mpangilio mzuri wa viti na meza, kila mmoja akiwa amefungua karatasi ameshika kalamu akiwa anaandika.

Wasichana wanne wakiwa ndani ya chumba chenye cherehani, Wakiwa wanajifunza kwa vitendo namna ya kupima na kushona nguo.

Watu wazima wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa madawati wakiwa wanajipatia elimu huku kila mmoja akiwa amefungua daftari, ukutani kuna ubao wenye rangi nyeupe huku mmoja akiwa amesimama mbele yao.

Watu wazima wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kinachotumika wakati wa kujifunza maswala mbalimbali, kwa kuzunguka meza wakiwa wanaandika kwenye karatasi. Kuna kompyuta mpakato pamoja na chupa zenye maji.

Watu wazima wakiwa ndani ya chumba chenye madawati wamekaa kwa utulivu wakiwa wanaandika kwa kutumia penseli wakipatiwa mafunzo ya elimu kwa watu wazima.

Vijana wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha wamesimama, huku mmoja akiwa ameshika karatasi na kalamu na mwingine akiwa anabandika matangazo ukutuni yanayotumika wakati wa kujifunza.

Chumba chenye mwanga wa kutosha ndani kukiwa na watu wa jinsia tofauti mwanaume amesimama mezani kuna vitabu wakiwa wanajifunza kwa umakini elimu ya watu wazima.

Watu wazima wengi wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha. Kina mpangilio mzuri wa viti huku wote wakiwa wameonyesha ishara ya kupiga makofi. Wameangalia mbele ambako kuna mwalimu anayefundisha.

Vijana wa kike wakiwa ndani ya chumba chenye mpangilio mzuri wa viti na meza wakiwa wanapata ujuzi kwa vitendo juu ya maswala mbalimbali. Kuna mabegi pamoja na karatasi.

Watu watano wakiwa ndani ya chumba wamekaa wakiwa wanajifunza. Ukutani kuna picha tofautitofauti pamoja na michoro ya saa iliyochorwa kwenye manira.

Chumba chenye mwanga wa kutosha ndani kuna watu wazima waliokaa kwa utulivu kwa kuzunguka meza, juu yake wameweka kompyutsa mpakato wakiwa wanaitumia kujipatia ujuzu mbalimbali.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja wakiwa wamekaa kwa tabasamu juu ya meza wameweka kompyuta mpakato wakiwa wanaeleweshana masuala mbalimbali, ukutani kuna picha tofautitofauti.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama sehemu ya wazi huku mmoja akiwa amefunua kitabu, akiwa anamuelekeza mwingine pembezoni kuna miti mirefu pamoja na nyasi zenye rangi ya kijani.

Watu wazima wengi wamekaa kwa utulivu ndani ya chumba kikumbwa chenye mwanga wa kutosha. Wakipewa mafunzo kwa vitendo ya namna ya kutumia kompyuta za mezani.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kina viti pamoja na benchi huku vijana wakiwa wamekaa wakifundishwa maswala mbalimbali, mbele yao kuna ubao wenye rangi nyeupe na maandishi.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti na meza watu wazima wakiwa wamekaa kwa utulivu wameweka madaftari wakiwa wanamsikiliza mwalimu akiwa anawafundisha.

Wanawake wamekaa kwa utulivu sehemu yenye cherehani wakiwa wanapata ujuzi wa vitendo juu ya maswala mbalimbali yanayohusu ushonaji.

Wanaume wawili wamesimama sehemu ya wazi huku mmoja akiwa amefungua kitabu akimwelekeza mwingine eneo hilo lina nyasi pamoja na miti.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kuna vijana wengi wamekaa kwa mpangilio mzuri kwenye viti vya rangi ya machungwa, huku mwalimu amesimama katikati yao akiwa anawaelekeza maswala mbalimbali.

Vijana wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha; wamekaa kwa utulivu kwenye madawati wakiwa wanaandika, mmoja amesimama mbele yao akiwa anawaelekeza, ukutani kuna karatasi nyeupe zenye maandishi zilizotumika wakati wa kujifunza.

Chumba chenye mwanga wa kutosha kuna vijana waliokaa kwenye viti wakiwa wanajifunza kwa vitendo wana kompyuta mpakato ambazo wameziweka kwenye meza huko mmoja akiwa amesimama.

Vijana wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kina mpangilio mzuri wa meza pamoja na viti. Wameshika kompyuta mpakato wanazozitumia katika kujifunzia, kuna vitabu vilivyopangwa vizuri juu ya meza.

Watu wazima watano wakiwa wamekaa ndani ya chumba chenye mwanga wakutosha, wakipewa mafunzo mbalimbali. Ukutani kuna michoro pamoja na maandishi yaliyoandikwa kwenye manila nyeupe yenye michoro ya saa.

Vijana wakiwa ndani ya chumba chenye mpangilio mzuri wa kompyuta za mezani, wakiwa wanapata ujuzi wa vitendo huku mmoja akiwa amesimama anawaelekeza wengine.

Vijana wamekaa Kwa utulivu ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha wamefungua madaftari na kuyaweka juu ya meza huku mwalimu akiwa anampitia mmoja mmoja na kuangalia namna alivyojifunza.

Vijana wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti na meza wakiwa wanajifunza masuala mbalimbali huku mmoja akiwa amesimama akielekeza jambo, mbele yao kuna wakufunzi waliokaa kwa utulivu.

Watu wazima watatu wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye picha mbalimbali ukutani zinazotumika kutoa mafunzo mbalimbali. Juu ya meza wameweka kompyuta mpakato wakiwa wanatazama mambo mbalimbali.

Chumba chenye mwanga wa kutosha ndani kina madawati yaliyopangiliwa vizuri kuna watu wazima wamekaa wakiwa na madaftari wakipewa elimu.

Chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti pamoja na meza; kuna vijana wengi wa jinsia tofauti wakiwa wanaandika na kujifunza maswala mbalimbali.

Mwanamke mmoja akiwa amenyoosha mkono ndani ya kundi kubwa la watu wazima waliokaa wa utulivu kwenye viti wakiwa wanapewa elimu ya watu wazima

Vijana wawili wamesimama eneo la wazi, huku mmoja amefungua kitabu akimuelekeza mwingine, eneo hilo kuna majani pamoja na miti ya kivuli.

Vijana wa kiume wamesimama ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wakipeana ujuzi mbalimbali juu ya mambo waliyojifunza. Ukutani kuna manila yenye michoro mbalimbali inayotumika katika upimaji wakati wa ujifunzaji.

Watu wazima wamekaa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wakiwa wamefungua vitabu wakijipatia ujuzi. Huku pembeni yao kuna shelfu kubwa iliyo pangiliwa vizuri vitabu tofauti tofauti.

Nje ya jengo lenye vioo kuna vijana watatu wamekaa kwa utulivu kwa kuzunguka meza juu yake kuna daftari huku wakike akiwa ameshika puzzle anawaelekeza wengine.

Elimu ya watu wazima ikiwa inatolewa ndani ya chumba chenye kompyuta nyingi zilizopangiliwa vizuri huku watu wakiwa wamekaa kwa kuangalia hizo kompyuta. Wengine wakiwa pembeni wameinama kwenye meza.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kuna mwanamke amesimama mbele ya shelfu lenye mpangilio mzuri wa vitabu tofauti tofauti vinavyotumika wakati wa kufundisha.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha kikiwa na mpangilio mzuri wa vitu na meza huku watu wazima wakiwa wamekaa kwa utulivu kila mmoja amefungua kitabu akiwa anapata mafunzo tofautitofauti.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti na meza, huku watu wazima wakiwa wamekaa kila mmoja akiwa amekaa kwenye kompyuta ya mezani akiwa anajifunza na kujipatia ujuzi.

Vijana wamekaa kwa utulivu ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kikiwa na mpangilio mzuri wa viti na meza. Wakiwa wameshika karatasi na wengine vitabu, wapo wanamsikiliza mkufunzi aliyesimama katikati yao.

Watu wazima wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kikiwa na mpangilio mzuri wa viti na meza na kila mmoja ana kompyuta mpakato aliyoiweka juu ya meza akiwa anaitumia katika kujifunza kwa vitendo.

Vijana watatu wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wakiwa na kompyuta mpakato iliyowekwa mezani, wakiitumia katika kujifunza masuala mbalimbali, nyuma yao kuna ubao wenye karatasi mbalimbali za matangazo.

Vijana wakiwa wamekaa kwa kikundi ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa viti wakiwa wamefungua vitabu vilivyoko juu ya meza wakijipatia elimu juu ya maswala mbalimbali.

Watu wanne wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kikiwa na mpangilio mzuri wa viti pamoja na meza juu yake wameweka kompyuta mpakato. huku mwanamke akiwa amesimama anaangalia kwenye kompyuta.

Vijana wamekaa kwa vikundi nje ya jengo wakiwa wamefungua madaftari na wengine wakiwa wanafundishana, kwa utaratibu juu ya maswala mbalimbali.

Vijana wamekaa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kikiwa na mpangilio mzuri wa viti na meza wameshika vitabu huku mmoja amesimama akiwa anawasomea kwa sauti.

Chumba chenye mwanga wa kutosha ndani kuna watu wazima wengi waliokaa kwa vikundi kwa kuzunguka meza wakiwa wanapeana ujuzi tofautitofauti. Kuna kompyuta mpakato.

Wanaume wanne wamesimama nyuma ya meza yenye mitambo mbalimbali, pia kuna kompyuta mpakato wakiwa wanapata ujuzi kwa vitendo.

Chumba chenye mwanga wa kutosha ndani, kuna watu wazima waliokaa kwa vikundi wakiwa wanapeana mafunzo mbalimbali, wengine wakiwa wanaandika kwenye karatasi.

Vijana wengi wamekaa kwa utulivu eneo la wazi wakiwa wamevalia mavazi yanayofanana yenye rangi ya bluu. Huku mmoja akiwa mbele yao akiwa anawaelekeza masuala mbalimbali akiandika ubaoni.

Watu wengi wamekusanyika chini ya miti inayotoa kivuli, wakiwa wamekaa kwa utulivu kwenye viti vyeupe. Mmoja amesimama katikati yao akiwa anatoa mafunzo.

Kikundi cha vijana wa kike kwa wa kiume wamekaa kwa utulivu ndani ya jengo kwa kuzunguka, na kila mmoja ameshika kitabu akiwa anajipatia mafunzo na maarifa tofautitofauti.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kuna vijana wa jinsia ya kike na kiume wamekaa kwa utulivu kwenye viti vyenye rangi ya chungwa, mwalimu amesimama mbele yao akiwa anawatizama na kuwafundisha.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kuna watu wazima wengi wamesimama na wengine wamekaa kwa vikundi vikundi wakiwa wanaandika kwenye manila zenye rangi nyeupe na vikaratasi vidogo vidogo. Kuna kompyuta mpakato pamoja na chupa za maji.

Watu wazima wamekaa kwa utulivu kwa kuzunguka meza ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kila mmoja akiwa na karatasi pamoja na daftari na wengine wakiwa na kompyuta mpakato wanazozitumia katika kujipatia ujuzi.

Chumba chenye mwanga wa kutosha ndani kuna watu wazima wakiwa wamekaa kwa vikundi wakijifunza kwa vitendo kutumia kompyuta mpakato iliyowekwa mezani.

Chumba chenye mwanga wa kutosha kuna watu wazima wakiwa wamesimama wameshikilia cheti na wana nyuso za furaha. Pembeni kuna mtoto mdogo nyumba kuna watu wawili wamekaa kwenye mitambo.

Vijana wanne wamesimama pembeni ya meza yenye mitambo mbalimbali wanayoitumia kujifunza kwa vitendo na kujipatia ujuzi, wakiwa na kompyuta ya mezani pamoja na maji.

Wanawake wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha wamekaa kwenye viti. Nyuma yao kuna ubao wenye maandishi yenye rangi nyeupe, wakiwa wamepewa elimu ya watu wazima.

Chumba chenye mwanga wa kutosha kikiwa na mpangilio mzuri wa viti na meza, watu wazima wakiwa wamekaa kwa utulivu wakipewa mafunzo, juu ya meza kuna karatasi.

Watu wazima wamekaa kwa kikundi ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha na mpangilio mzuri wa viti, huku juu ya meza wameweka karatasi nyingi wanazozitumia wakati wa kujifunza.

Vijana wamekaa kwa utulivu kwa kikundi kila mmoja ameshika kitabu pamoja na kalamu, wakiwa wanafundishana na kuelekezana maswala mbalimbali, pembeni kuna katoni ya maji.

Watu wazima wamekaa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa madawati, kila mmoja akiwa na daftari la kujifunza pamoja na kalamu wakipatiwa elimu ya watu wazima.

Sehemu kubwa ya wazi yenye mwanga wa kutosha. Kuna watu wazima wengi wa jinsia tofauti. Wamekaa chini ya miti yenye kivuli huku mmoja amesimama katikati yao akiwapatia mafunzo juu ya maswala mbalimbali.

Watu wazima wakiwa wamekaa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti na meza, wakipatiwa mafunzo mbalimbali, huku wakionyesha ishara ya kumpongeza mwenzao kwa kumpigia makofi.

Wanawake wakiwa ndani ya bustani wakiwa wameshika madaftari wanapewa maelekezo na mwalimu aliyesimama mbele yao, kuhusu maswala ya kilimo.

Ndani ya chumba chenye mpangilio mzuri wa viti na meza kuna watu wazima waliokaa kwa kuzunguka kompyuta mpakato wakiwa wanajifunza masuala mbalimbali.

Watu wazima wapo ndani ya chumba chenye cherehani wakiwa wanapata ujuzi kwa vitendo, namna ya kuendesha maisha huku pembeni kukiwa kunaonekana bidhaa mbalimbali, pamoja na deli.

Watu wazima watatu wamesimama wakizunguka meza, huku mmoja akiwa ameinama anaandika kwenye karatasi zilizoko juu ya meza masuala mbalimbali, eneo hilo lina mwanga wa kutosha.

Wanawake waliovaa viremba na vitambaa kichwani akiwa wamekaa ndani ya chumba chenye madawati na kila mmoja akiwa amefungua daftari na kuliweka juu, akiwa anamsikiliza mwalimu akitoa mafunzo mbalimbali ya watu wazima.

Mwanamke akiwa amesimama mbele ya darasa akiwa anatabasamu, anaonesha cheti cha kuhitimu mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Watu wazima wamekaa ndani ya chumba chenye mpangilio mzuri wa meza na viti. Ukutani kuna picha mbalimbali wakiwa wanapewa mafunzo na mkufunzi.

Chumba chenye mwanga wa kutosha, ndani kuna mwanamke aliyesimma pembeni mwa vitabu vilivyopangiliwa vizuri kwenye shelfu, hutumiwa na watuwazima kwa ajili ya kujisomea.

Ndani ya chumba chenye mwanga wakutosha, kuna vijana wakijifunza kwa vitendo kwa kutumia kompyuta mpakato zilizowekwa juu ya meza. Kuna vitabu vingi vilivyopangwa vizuri vinavyotumika wakati wa kujifunza.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, kina mpangilio mzuri wa viti na meza. Kuna vijana wa kike kwa wa kume wakiwa wamekaa kwa utulivu wakiwa na vitabu pamoja na kompyuta mpakato zinazotumika katika kujipatia mafunzo.

Kijana akiwa anatabasamu akitunukiwa cheti cha kumaliza mafunzo ya elimu kwa watu wazima na mkufunzi aliyevaa suti, huku mwingine akiwa na kipaza sauti pembeni yake.

Wanawake wanne wakiwa wanajifunza kwa vitendo namna ya kutumia kompyuta za mezani wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti na meza.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti na meza kuna vijana wamekaa kwa utulivu wakiwa wanapatiwa mafunzo wakiwa na kompyuta mpakato huku wakufunzi wamesimama mbele yao wakiwa wanasikiliza.

Mwalimu amesimama mbele ya vijana wengi wa jinsia tofauti, waliokaa kwa utulivu kwenye viti wakipatiwa mafunzo mbalimbali.

Chumba chenye mwanga wa kutosha kina mpangilio mzuri wa madawati huku watu wazima wakiwa wamekaa kwa utulivu wakiwa wanapewa elimu, kuna mwalimu amesimama akiwa ameshika karatasi.

Watu wengi wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha wakiwa wamekaa kwa mpangilio mzuri, kwenye meza kuna kompyuta mpakato pamoja na madaftari wameshika kalamu mbele yao kuna walimu wakiwa wanawafundisha.

Watu wazima wengi waliovaa miwani na mmoja hajavaa wakiwa ndani ya chumba chenye mitambo mbalimbali, wakielekezana na kupeana mafunzo juu ya vitu tofautitofauti.

Vijana wa kike wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kina mpangilio mzuri wa viti na meza wamekaa wakiwa wamefungua vitabu, wakiwa wanajipatia ujuzi na maarifa tofautitofauti kupitia kwenye vitabu, mkononi wameshika penseli.

Vijana wa jinsia ya kike wakiwa wamekaa kwa utulivu wakiwa na mashine aina ya cherehani wakijifunza kwa vitendo maswala mbalimbali ya ujuzi wa kushona.

Watu wazima wakiwa wamekaa kwenye chumba chenye mwanga wa kutosha; chenye mpangilio mzuri wa viti na meza, wakiwa wana kompyuta mpakato huku wakiwa wameshika madaftari, wakiwa wanajifunza.

Watu wazima wakiwa wamekaa kwa kikundi kwa kuzunguka meza huku mmoja akiwa anatoa maelekezo kwa kuandika kwenye manila iliyowekwa juu, kuna vitabu pamoja na kompyuta mpakato, ukutani kuna manila yenye maandishi tofautitofauti.

Mwanamke wa jamii ya kimasai akiwa anatabasamu yupo ubaoni akielekeza wenzake juu ya silabi walizojifunza, akiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha.

Vijana wawili wa kiume wamesimama eneo la wazi huku mmoja ameshika kitabu na kukifungua akiwa anamuelekeza mwenzake; eneo hilo kuna miti ya kivuli.

Watu wazima wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha wamekaa kwa kikundi wakijadiliana masuala mbalimbali, huku ukutani kuna ubao wenye maandishi pembeni kuna kabati lenye rafu zikiwa na vitabu pamoja na karatasi.

Watu wazima wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wakiwa wamefungua vitabu, wakisoma ili kujiongezea maarifa nyuma yao kuna shelfu inayotumika katika utunzaji wa vitabu.

Vijana wakiwa ndani ya chumba wamekaa, kila mmoja akiwa anajaribu kuchora mchoro kwenye manila kwa. ajili ya kufundishia na kujifunzia

Chumba chenye mwanga wa kutosha ndani kuna watu wazima watatu, wakiwa wanapata elimu kwa vitendo namna ya kutumia kompyuta za mezani.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kuna vijana waliosimama kwa utulivu wakimsikiliza mkufunzi anayetoa mafunzo mbalimbali juu ya maswala tofauti tofauti yanayohusu elimu.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha ikiwa na mpangilio mzuri wa viti na meza, kuna watu wazima watatu wamekaa wakiwa wanajisomea nyuma yao kuna shelfu yenye mpangilio mzuri wa vitabu mbalimbali.

Watu wazima wamekaa ndani ya chumba kwa mpangilio mzuri wa duara wakiwa wameshika vitabu wakipatiwa mafunzo mbalimbali, ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha pembeni kuna katoni ya maji.

Watu wazima wakiwa wamekaa katika eneo la wazi kwenye viti vilivyopangiliwa vizuri, huku wamevalia sare zenye rangi ya bluu, mmoja akiwa mbele akiwaelekeza vitu mbalimbali katika ubao wenye rangi nyeupe.

Vijana wakiwa wamekaa kwa utulivu ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti na meza wakiwa wanaandika juu ya masuala mbalimbali waliyofundishwa na mwalimu wao.

Watu wazima wamekaa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha ikiwa na mpangilio mzuri wa viti na meza, huku wakiwa na karatasi wakipatiwa mafunzo na wmalimu aliyesimama.

Wanawake wa kimasai wamekaa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye viti vyeupe, wakiwa wameshika mbao zenye ilabu yani (a e i o u) walizofundishwa na mwalimu.

Watu wengi wamekusanyika chini ya miti yenye kivuli wakiwa wamekaa kwenye viti. Huku mmoja amesimama katikati yao, akiwa anazungumza na wengine wanamskiliza.

Watu wanne wakiwa wamekaa kwa kikundi kwa kuzunguka meza, wameweka karatasi zenye maandishi mbalimbali wakiwa wanajisomea ndani ya chumba chenye viti vingi na mwanga wa kutosha.

Mwalimu amesimama mbele ya wanafunzi watu wazima waliokaa kwa mpangilio kwenye viti vyenye rangi ya chungwa, wakiwa wanapewa mafunzo mbalimbali.

Watu wazima wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kina mpangilio mzuri wa viti huku wamekaa kwa kuzunguka meza yenye vitabu, mmoja amesimama nyeupe akawaelekeza wenzake.

Vijana wa jinsia tofauti wapo ndani ya chumba chenye mpangilio mzuri wa viti na meza, wamekaa kwa utulivu wa kipatiwa mafunzo mbalimbali huku moja amesimama akiwa ameangalia mbele.

Chumba chenye mwanga wa kutosha, kuna watu wazima wamekaa kwa utulivu kwenye viti huku kwenye meza kuna mitambo mbalimbali wanayoitumia kwa kujifunza kwa vitendo na kujipatia ujuzi.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kuna watu wazima waliovalia fulana za kufanana, mmoja akiwa amesimama mbele ameshika kipaza sauti akitoa mafunzo juu ya maswala mbalimbali.

Chumba chenye mpangilio mzuri wa madawati pamoja na viti, kuna vijana wa jinsia tofauti, wamekaa kwa utulivu, kila mmoja akiwa na daftari akiwa anaandika, mbele yao kuna mwalimu akiwa amesimama.

Madhari nzuri ya kuvutia ikiwa na watu waliokaa kwa kuzunguka meza wameweka vitabu vingine vikiwa vimefunuliwa, wakiwa wanajifunza maswala mbalimbali.

Sehemu kubwa ya wazi yenye mwanga wa kutosha ikiwa na mpangilio mzuri wa vyeti na meza kuna vijana wengi wamekaa kwa utulivu kila mmoja akiwa ameinama na karatasi yake pamoja na kalamu akiwa anajishughulisha kwenye kuandika masuala mbalimbali.

Watu wazima wakiwa katika eneo la wazi wakipata ujuzi kwa vitendo juu ya maswala mbalimbali yanayohusu fanicha, huku mmoja akiwa ameweka penseli kwenye sikio amefungua kitabu.

Vijana wawili wamesimama huku mmoja akiwa ameshika karatasi na kalamu, na mwingine akiwa na vipande vya karatasi akiwa anavibandika kwenye ukuta wenye maandishi mbalimbali.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, kina mpangilio mzuri wa viti pamoja na meza. Kuna watu wamekaa kwa utulivu, wameshika daftari wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyeko mbele yao. Nyuma yao kuna vitabu vingi vilivyopangiliwa vizuri kwenye rafu.

Watu wazima wakiwa wamekaa kwa utulivu wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao akiwa anawaelekeza vitu mbalimbali, huku wengine wakiwa wameshika karatasi na kalamu wakiandika.

Vijana wamekaa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, juu ya meza wameweka vitabu wakiwa na kompyuta mpakato, wanajifunza kwa vitendo na kujipatia ujuzi.

Watu wazima wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kina vitabu vingi vilivyopangwa vizuri kwenye shelfu wamekaa wakiwa wanafungua wapo wanajisomea na kupata ujuzi juu ya maswala mbalimbali.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha ndani kuna watu wengi wamekaa kwa utulivu, juu ya meza kuna madaftari na karatasi zilizofunguliwa mbele kuna mwalimu akiwa anatoa mafunzo.

Chenye mwanga wa kutosha ndani kuna vijana na waliokaa kwa utulivu kwenye madawati na kwenye viti wapo wanaandika huku mwalimu akiwa anapita kukagua, mbele yao kuna ubao wenye rangi nyeupe ukiwa na maandishi ya bluu.

Watu wazima wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, Kuna vitabu vingi vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri kwenye safu, Wakiwa wanajisomea na kujipatia maarifa.

Vijana wengi wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wamekaa kwa utulivu kwenye viti vyenye rangi ya machungwa huku mkufunzi akiwa amesimama mbele yao akiwaelekeza mambo mbalimbali.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha huku watu wakiwa wamekaa kwenye viti vya bluu kwa mzunguko. Wengine wakiwa wameshika karatasi na kalamu wakiwa wanafundishana juu ya maswala mbali mbali.

Watu wazima wa jinsia tofauti tofauti wamekaa kwenye madawati ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kila mmoja akiwa amefungua daftari akipatiwa elimu.

Mwanamke amebeba mtoto akiwa amesimama mbele ya ubao akiwa anasoma matangazo yaliyoandikwa vizuri kwenye karatasi kubwa nyeupe akiwa anajipatia ujuzi.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha chenye zana mbalimbali pamoja na meza na viti, ndani kuna watu wazima wakiwa wanajifunza vitu mbalimbali kuna kompyuta pia.

Chumba chenye mwanga wa kutosha. Kuna watu watatu, wakiwa wamekaa kwa utulivu, wakijisomea. Juu ya meza wameweka vitabu vya aina mbalimbali .

Vijana wamekaa kwa utulivu ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa viti na meza. Kila mmoja akiwa ameweka daftari lake pamoja na kitabu amekifunua akiwa anajisomea. Huku mmoja wa kike amesimama akiwa anawasomea.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kuna vijana wamekaa kwa utulivu wakiwa wameshika vitabu, wakiwa wanamsikiliza mkufunzi anayetoa mafunzo juu ya maswala mbalimbali nyuma yao kuna katoni ya maji.

Chumba chenye mwanga wa kutosha huku mwanamke akiwa ubaoni anaandika hesabu, pembeni kuna kijana aliyesimama ameshika daftari akiwa anamwelekeza.

Watu wazima wamekaa kwa utulivu, ndani ya chumba chenye mpangilio mzuri wa madawati. Kila mmoja akiwa na daftari na wengine wakiwa wanaandika, kile wanacho elekezwa na mwalimu.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kuna vijana wa kike kwa kiume wamekaa kwa utulivu kwenye viti wakiwa wameweka mabegi wapo wanijipatia mafunzo juu ya masuala mbalimbali, mbele yao kuna manila zenye michoro ya saa.

Watu wazima wakiwa wamekaa kwa umakini wamefungua vitabu vyao vilivyowekwa juu ya meza, wakisikiliza kwa makini mkufunzi alieko mbele yao anaewafundisha.

Chumba chenye mwanga wa kutosha kukiwa na mpangilio mzuri wa viti kuna watu wazima wamekaa kwa utulivu, wakiwa wanapewa mafunzo juu ya maswala mbalimbali na mwalimu aliyesimama mbele yao.

Wanawake wa kimaasai wakiwa wamekaa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye viti wakionyesha mbao zenye irabu a,e,i,o,u walizojifunza katika utu uzima.

Vijana wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wamekaa kwenye viti huku juu ya meza kuna vitabu mbalimbali pamoja na kompyuta mpakato inayotumika kujifunza na kujifunzia ili kujipatia ujuzi.

Watu wazima wakiwa wamekaa kwa utulivu, ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kuna meza huku wakiwa wanaandika kwenye madaftari mafunzo mbalimbali wanayoelekezwa na wmalimu.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha ndani kuna mitambo mbalimbali kuna watu wazima wakiwa wamekaa kwa kuzunguka huku juu ya meza wameweka manila zenye picha mbalimbali.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha kina mpangilio mzuri wa viti pamoja na meza, kuna watu wazima wamekaa wakiwa wamefungua madaftari wakiwa wanapewa elimu.

Watu wazima wakiwa ndani ya eneo kubwa, lenye mpangilio mzuri wa viti na meza. Wamekaa, wamefungua karatasi, wakiwa wanaandika.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kuna viti vilivyopangiliwa huku watu wakiwa wamekaa kwa makundi wakijadili maswala mbalimbali waliofundishwa na mwalimu wao.

Chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa madawati. Kuna mwanamke mzima akiwa ameshika cheti cha kuhitimu mafunzo.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kuna watu wazima waliokaa kwa utulivu kwenye viti mmoja akiwa amefungua kitabu akiwa anajisomea, nyuma yao kuna shelfu yenye mpangilio mzuri wa vitabu.

Chumba kikubwa chenye mwanga wakutosha. Ndani kuna vijana wakike kwa wakiume waliokaa kwa utulivu wakipatiwa mafunzo. Mbele yao kuna mwalimu aliyesimama nyuma ya meza yenye zana nyingi zinazotumika katika kujifunza.

Watu wazima wakiwa wamesimama wakiwa wanajadiliana kwa kuangalia picha iliyoko ukutani iliyochorwa michoro mbalimbali.

Watu wazima wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kikiwa na mpangilio mzuri wa meza pamoja na viti huku kuna kompyuta mpakato inayotumika kutoa ujuzi wa vitendo.

Sehemu ya kutoa elimu kwa watu wazima huku mwanamke wa kimasai akiwa ubaoni, ameandika silabi amatabasamu akiwa anawaangalia wenzake wanaopewa elimu.

Wanawake watatu wamekaa sehemu moja wakiwa wamefungua vitabu, mkononi wameshika penseli wakiwa wanajifunza masuala mbalimbali.

Watu wazima wamekaa ndani ya chumba chenye mpangilio mzuri wa viti pamoja na meza, huku kukiwa na kompyuta za mezani wanazozitumia kujipatia ujuzi, kwa njia ya vitendo juu ya maswala mbalimbali.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha kina mpangilio mzuri wa viti pamoja na meza. Kuna watu wazima wengi wakiwa wanapewa elimu, waliokaa kwa utulivu, wamefungua madaftari huku mmoja amesimama akiwa anasoma kwa sauti.

Watu wazima wakiwa wamekaa kwa utulivu kwenye viti ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha. Na kila mmoja akiwa anaandika, huku mwalimu akiwa amesimama anampitia mmoja mmoja kumkagua kwa kile alichokifundisha.

Vijana waliovaa barakoa wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha wamekaa kwa kuzunguka meza huku akiwa na makaratasi mengi yanayotumika wakati wa ujifunzaji nyuma yao kwenye ukuta kuna karatasi ya manila yenye maandishi inayotumika kama zana.

Watu wazima wamekaa kwa utulivu kwa mzunguko chini ya miti yenye kivuli, huku mwanaume mmoja akiwa katikati yao anatoa mafunzo juu ya masuala mbalimbali.

Watu wazima wakiwa wamekaa kwa utulivu ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, mbele kuna mwalimu akiwa anawafundisha ukutani kuna karatasi nyeupe yenye maandishi.

Vijana wakiwa wanafurahia mafunzo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, juu ya meza wameweka kompyuta mpakato wanayoitumia kujipatia mafunzo, nyuma yao kuna ukuta wenye karatasi nyeupe zenye maandishi mbalimbali.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, kina mpangilio mzuri wa viti na meza. Kuna watu wazima wengi wakiwa wamekaa kwa utulivu huku mwanamke mmoja akiwa amenyoosha mkono akitaka kutoa hoja.

Mwanamke akiwa ametoka mbele ubaoni akiwa anaadika hesabu za kujumlisha pembeni yake kuna mwalimu amesimama akiwa anamuelekeza.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kuna mpangilio mzuri wa viti na meza, kuna watu wazima waliokaa kwa utulivu wakiwa wanajipatia maarifa kupitia vitabu kuna rafu kubwa yenye vitabu vilivyo pangiliwa vizuri.

Chumba chenye mwanga wa kutosha, ndani kuna watu wazima wengi waliokaa kwa vikundi. Kina mpangilio mzuri wa viti pamoja na meza; ambazo wameweka vitabu pamoja na karatasi. Kina kompyuta za mezani nyingi zinazotumika katika kujifunza.

Vijana wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha wakiwa wanajifunza masuala mbalimbali, mbele yao kuna ubao wenye michoro ya saa za ukutani pembeni kuna picha zinazotumika wakati wa ujifunzaji.

Chumba kikubwa chenye madirisha yanayopitisha Kina madawati yaliyopangiliwa vizuri Kuna watu wa jinsia tofauti, wamekaa kwenye madawati wakiwa wamefunua madaftari huku mwalimu akiwa amesimama mbele akiwaelekeza.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kuna vijana wengi wakiwa wanajipatia mafunzo kwa vitendo, wakiwa na mitambo mingi iliyowekwa juu ya meza inayotumika katika kujifunzia.

Chuumba chenye mwanga wa kutosha kina mpangilio mzuri wa viti na meza kuna watu wazima, wamekaa kwa utulivu huku wakiwa wamefunua vitabu mbele yao kuna mkufunzi akiwa anatoa mafunzo.

Chumba chenye mwanga wa kutosha ndani kuna mpangilio mzuri wa madawati kuna watu wazima wamekaa wakiwa wamefunua madaftari wanaandika huku mwalimu amesimama mbele yao.

Kijana wa kiume akitabasamu baada ya kutunikiwa cheti cha kuhitimu mafunzo katika ngazi flani ya elimu na mkufunzi aliyevalia suti nyeusi.

Watu wazima wamekaa kwa utulivu ndani ya chumba chenye mpangilio mzuri wa viti pamoja na meza, kila mmoja amefungua daftari akiandika vyote ambavyo amefundishwa na mwalimu.

Vijana wakiwa katika eneo la wazi, lenye fanicha mbalimbali kama stuli, wamesimama, mmoja akiwa ameweka penseli kwenye sikio, ameshika kitabu akiwa anatoa ujuzi kwa vitendo.

Watu wazima wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa meza huku juu yake kuna kompyuta ya mezani, wakiwa wanaelekezana vitu tofautitofauti.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, ndani kina mpangilio mzuri wa meza na viti. Kuna watu wazima wengi wakiwa wamekaa kwa utulivu, huku wameweka karatasi nyeupe na karatasi wakiwa wanaandika.

Chumba chenye mwanga wa kutosha kuna vijana na wengine wamekaa na wengine wamesimama, wakiwa na kompyuta mpakato wakijifunza kwa vitendo, juu ya meza kuna vitabu pamoja na madaftari.

Watu wazima wamekaa kwa utulivu kwenye chumba chenye mpangilio wa viti pamoja na meza, wameangalia mbele wakiwa wanamsikiliza mkufunzi anaewaelimisha juu ya mambo mbalimbali.

Chumba chenye mwanga wa kutosha, kuna vijana wamekaa kwa utulivu kwenye viti, huku mabegi yao wakiwa wameweka juu ya meza wakiwa wanajifunza kwa vitendo, juu ya maswala mbalimbali.

Vijana wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha wamekaa kwa utulivu kwenye viti, na kila mmoja ameshika kitabu, huku kuna mmoja wa makamo ana mvi akiwa amefungua sehemu ya kuwaelekeza wengine.

Watu wengi wa jinsia tofauti wakiwa wamekaa kwa kikundi nje ya jengo huku wakiwa wamefunua madaftari wakipeana mafunzo juu ya masuala tofauti tofauti.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti na meza, kuna vijana wa kike kwa wa kiume wamekaa kwa vikundi wakiwa wamefungua karatasi, wanazozitumia katika kujipatia maarifa.

Watu wengi wakiwa ndani ya chumba chenye mpangilio mzuri wa viti na meza wamekaa kwa kuzunguka meza huku wakiwa wana karatasi nyingi zenye maandishi wakiwa wanapatiwa mafunzo mbalimbali ya elimu kwa watu wazima.

Vijana wa kike wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kinameza pamoja na viti, wanapata ujuzi kwa vitendo na kila mmoja akiwa ameshika sindano; juu ya meza wameweka mabegi.

Watu wengi wamekaa kwenye miti yenye kivuli kwa kuzunguka huku mmoja akiwa amesimama katikati yao, mkononi ameshika kitabu akitoa mafunzo juu ya masuala mbalimbali.

Watu wazima wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kina mpangilio mzuri wa madawati wakiwa wanafanya mtihani, huku mwalimu akikusanya karatasi ya mmoja mmoja ili apitie kile walichojifunza.

Mwanamke mmoja amesimama mbele ya kikundi cha watu wazima, waliokaa kwenye mkeka wameshika madaftari. Kuna nyumba mbili, mbele yao kuna mti wa mnazi yupo anatoa mafunzo.

Watu wazima wengi wamekaa kwenye mkeka katikati ya nyumba mbili wakiwa wameshika kalamu na daftari, pembeni kuna mwalimu amesimama anawaelekeza.

Vijana wakiwa ndani ya chumba chenye viti vyeupe pamoja na meza huku mmoja akiwa amefungua daftari akijisomea. Kuna mwanga wa kutosha.

Chumba chenye mwanga wa kutosha ndani kuna watu wengi wamekaa, kuna mpangilio mzuri wa viti pamoja na meza. Mwanamke mmoja amesimama akiwa ameshika kompyuta mpakato akiwa anajifunza kwa vitendo.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kuna watu wazima wamekaa kwa utulivu kwenye viti, kila mmooja akiwa na kompyuta yake ya mezani akiwa anaitumia kwa vitendo, na kjipatia maarifa pamoja na ujuzi mbalimbali.

Watu wazima wengi wakiwa wanapata mafunzo juu ya mambo mbalimbali, wamekaa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa viti na meza na wamekaa kwa vikundi.

Mwanamke amebeba mtoto mgongoni, akiwa mbele sehemu ya ubao iliyobandikwa karatasi zenye maandishi mbalimbali. Akiwa anasoma kwa kuonesha na kidole.

Vijana wengi wamekaa kwa mpangilio ndani ya chumba chenye viti vingi pamoja na meza, kila mmoja ana karatasi na kalamu anazozitumia wakati wa ufunzaji, mbele yao kuna mkufunzi anayetoa mafunzo.

Vijana wa kike wako ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa viti na meza. Kila mmoja akiwa na kompyuta ya mezani akijifunza kwa vitendo na kujipatia ujuzi, huku msichana mmoja amesimama akimuelekeza mwingine.

Chumba chenye mwanga wa kutosha ndani kina mpangilio mzuri wa viti na meza, Kuna watu wazima wa jinsia tofauti wakiwa wameweka kompyuta mpakato mezani wakiwa wanapata elimu.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kuna vijana wamekaa kwa vikundi wakiwa wanasikilizana. Nyuma yao kuna ubao wenye maandishi tofautitofauti na pembeni kuna shelfu yenye madaftari na vitabu.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kuna mpangilio mzuri wa viti, kuna vijana wanne wamesimama kwa furaha wakiwa wameonyesha vitabu vinavyotumika kufundishia na kujifunzia vyenye ramani ya afrika.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha kina mpangilio mzuri wa madawati, kuna watu wazima wakiwa wamekaa wameshika kalamu na wamefunua madaftari wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu alieko mbele yao.

Wanawake watatu wakiwa wamekaa na mmoja amesimama ubaoni. Wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha wakifundishana na kupeana ujuzi juu ya maswala mbalimbali.

Chumba kikubwa cha darasa chenye mwanga wa kutosha kina mpangilio mzuri wa viti pamoja na madawati, Huku watu wazima wa jinsia tofauti wakiwa wanajifunza wamefungua madaftari, mwalimu amesimama akiwa anamwelekeza mmoja mmoja.

Vijana watatu wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wawili wakiwa wamekaa na mmoja akiwa amesimama wakionyesha uso wa furaha, wana kompyuta mpakato wanayoitumia wakati wa kujipatia maarifa mbalimbali.

Vijana wengi wamekaa kwa kikundi nje ya jengo kubwa wakiwa wamefungua madaftari wakiashiria kujisomea.

Chumba chenye mwanga wa kutosha ndani kuna viti pamoja na ubao, huku mwanamke mmoja amesimama mbele akiwaelekeza wengine juu ya maandishi yaliyoandikwa kwenye ubao.

Mwanamke amesimama mbele ya wanawake wenzie waliojifunga vilemba kichwani, akiwa anatoa maelekezo kwenye ubao wenye maandishi ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha.

Wanawake wawili wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha wakiwa wamekaa, juu ya meza wameweka vitabu vinavyotumika wakati wa kujifunza na kujifunzia, nyuma yao kuna picha ya ramani.

Wanawake wengi wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha wakiwa wanapewa ujuzi kwa vitendo, huku kukiwa na mpangilio mzuri wa viti na meza, juu yake kuna mabegi.

Watu wazima wa jinsia tofauti, wakiwa, wamekaa kwenye viti kwa utulivu wakizunguka meza, wakiwa wanapewa mafunzo mbalimbali, wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha.

Watu wazima wakiwa wamesimama mbele ya jengo lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wamevalia mavazi maalumu na kofia ikiashiria wamehitimu ngazi fulani ya elimu.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha kuna meza na maji, huku watu wazima wakiwa wamekaa kwenye viti kwa mzunguko wameshika karatasi na kalamu wakiwa wanamsikiliza mkufunzi.

Mwanamke aliyebeba mtoto amesimama mbele ya ubao wenye karatasi nyingi, zenye maandishi tofautitofauti yanayotumika katika utoaji wa elimu juu ya maswala mbalimbali.

Chumba chenye mwanga wa kutosha ndani kina mpangilio mzuri wa viti na meza. Kuna watu wazima wakiwa wanajifunza kwa vitendo namna ya kutumia kompyuta. Huku mwanamke akiwa amesimama.

Sehemu kubwa ya wazi, yenye fanicha mbalimbali kama viti ,kuna watu wenye jinsia tofauti wamesimama, huku mmoja ameweka penseli kwenye sikio na amefungua daftari akiwa anawaelekeza kwa vitendo.

Kikundi cha watu wengi waliokaa sehemu ya wazi yenye miti mirefu inayotoa kivuli, mmoja amesimama katikati yao akiwa anatoa mafunzo juu ya elimu kwa watu wazima.

Vijana wapo ndani ya chumba chenye mpangilio mzuri wa viti na meza huku wakiwa wameweka madaftari yao na vitabu, mwalimu amesimama mbele akiwa anawaelekeza juu ya masuala mbalimbali.

Wanawake wanne wakiwa wamekaa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, nyuma yao kuna ubao wenye rangi nyeusi wenye maandishi meupe, ikiwa ni sehemu yao ya kupata elimu ya watu wazima.

Watu wazima wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti huku wengi wakiwa wamesimama na mwingine mmoja akiwa ameinama anachora kwenye manila nyeupe ili itumike katika kujifunza.

Watu wazima wakiwa wamekaa kwa utulivu kwenye mkeka wakiwa wameshika vitabu wakijifunza, huku mwalimu akiwa amesimama mbele yao katikati ya nyumba mbili.

Chumba chenye mwanga wa kutosha, kuna watu wazima wamekaa kwa utulivu kwa kuzunguka meza wakiwa wana manila yenye rangi nyeupe huku mmoja akiwa amesimama anawaelekeza wenzake.

Vijana wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha wamekaa kwa utulivu, wakiwa na kitabu kikubwa wamekifungua wakijipatia maarifa juu ya masuala mbalimbali.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kuna watu wazima waliokaa kwenye mpangilio mzuri kwenye viti, kuna madawati, kuna madaftari yaliyowekwa juu ya meza, mbele kuna mwalimu akiwa anatoa elimu kwa watu wazima.

Watu wazima wakiwa ndani ya chumba chenye mpangilio mzuri wa viti na meza, wakiwa na kompyuta mpakato, wakijipatia ujuzi kwa vitendo juu ya maswala mbalimbali.

Wanawake wamebeba watoto wamekaa ndani ya chumba kwa utulivu wakimsikiliza mwezeshaji anayetoa semina mbalimbali kwa watu wazima.

Mwanamke wa jamii ya kimasai akiwa ametabasamu, mbele ameshika kwenye ubao mweusi ulioandikwa silabi zinazotumika katika ufundishaji wa elimu kwa watu wazima.

Watu wazima wamekaa kwa kikundi, ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kina mpangilio mzuri wa meza na viti. Wamefungua madaftari pamoja na vitabu. Mwanaume mmoja amesimama akiwa ameshika manila, yenye maandishi akiwa anatoa mafunzo mbalimbali.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa viti na meza. Huku watu wakiwa wameweka vitabu wakijisomea. Kuna shelfu yenye mpangilio mzuri wa vitabu mbalimbali vinavyotumika katika kujifunza.

Watu wazima wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wakiwa wamevaa fulana za kufanana wamekaa kwenye dawati wakiwa na madaftari wanayoyatumia katika kujifunza.

Mwanamke aliyejifunga kitambaa na amejifunika khanga akiwa amekaa kwenye dawati, huku amefunua kitabu sehemu ya picha tu akiwa anaangalia kwa umakini. Nyuma yake kuna pikipiki na sehemu kubwa yenye uwazi ukiwa na nyasi.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti na meza, kuna vijana wakike wakiwa na madaftari pamoja na karatasi nyingi wanazozitumia wakati wa kujifunza mambo mbalimbali.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kuna watu wengi walio simama mbele yao kuna mkufunzi akiwaelekeza mafunzo mbalimbali

Watu wengi wajinsia yakike na yakiume wamekaa sehemu ya wazi kwenye viti wamevaa mavazi yenye rangi ya bluu huku wanafunzi wawili wakiwa mbele yao wakiwafundisha.

Mwanamke akiwa amesimama ndani ya kundi la vijana, ameshika kitabu akiwa anasoma, wapo ndani ya chumba chenye mpangilio mzuri wa viti na meza, na kila mmoja amefunua kitabu, akiwa anaangalia kwa umakini.

Wanaume wanne wamesimama na kila mmoja ameshika waya mweupe uliotoka katika mitambo iliyopo juu ya meza. Kuna kompyuta mpakato mbili pamoja na chupa ya maji. Wapo wanapata mafunzo mbalimbali.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kuna vijana wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wamekaa kwa utulivu wakipatiwa mafunzo mbalimbali, mmoja wa kike amenyoosha mkono wa kushoto akiashiria kutaka kujibu swali.

Vijana watatu wakiwa wanatabasamu wamekaa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kwa kuzunguka meza, huku kila mmoja akiwa amaefungua vitabu vyake akiwa anaandika.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha kina mpangilio mzuri wa meza na viti, huku watu wazima wakiwa wamekaa wakiwa na kompyuta za mezani wanajifunza.

Watu wawili wakiwa ndani ya chumba chenye mpangilio mzuri wa viti pamoja na meza wameweka kitabu kikubwa wakiwa wanajipatia ujuzi mbalimbali.

Mtu mzima akiwa amesimama mbele ya darasa nyuma yake kuna ubao wenye rangi nyeusi, ameshika vifaa alivyovitengeneza mwenyewe akiwaonesha wengine.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kuna watu wakiwa wamekaa wamefungua sehemu ya kitabu wakiwa wanajifunza nyuma yao kuna kabati lenye shelfu yenye vitabu tofautitofauti.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti na meza, ndani kuna wanaume watatu waliokaa kwa kikundi juu ya meza wameweka maji pamoja na madaftari, wakiwa wanafundishana mambo mbalimbali.

Vijana wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kina mpangilio mzuri wa viti na meza, wameweka kompyuta mpakato wanazozitumia katika kujipatia ujuzi kwa vitendo; simu janja wameziweka juu ya meza.

Watu wawili wakiwa darasani wakijisomea hali inayodhihirisha muktadhari wa washiriki kushiriki kikamilifu katika maisha ya kijamii.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha ndani wamekaa vijana wa kike kwa utulivu, wakiwa wanapewa mafunzo kwa vitendo na wanapatiwa ujuzi.

Vijana wanne wakike watatu na wakiume mmoja wamekaa kwa kikundi wamefunua madaftari wameyaweka juu ya meza huku mmoja akiwa anaandika ndani ya chumba chenye mpangilio mzuri wa viti.

Watu wazima wamekaa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa viti na meza. Wakiwa wanaandika maswala mbalimbali wanayofundishwa na mwalimu aliyesimama mbele yao.

Chumba chenye mwanga wa kutosha ndani kuna watu wazima waliokaa kwa utulivu kwenye viti, mbele yao kuna mwalimu amesimama akiwa anatoa mafunzo mbalimbali huku wao wameshika karatasi.

Kundi la wanaume lilikuwa limekaa kwenye viti kwa mzunguko wakijadiliana mambo mbalimbali, huku mmoja akiwa anatoa hoja kwa ishara ya mikono; nyuma yao kuna ubao wenye rangi nyeupe na maandishi yenye rangi nyeusi, pembeni kuna shelf yenye vitabu.

Chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti na meza, watu wazima wakiwa wamekaa kwa utulivu wameangalia mbele wakiwa wanapewa mafunzo mbalimbali.

Wanawake jamii ya kimasai wakiwa wamekaa ndani ya chumba chenye mwanga wakutosha kina mpangilio mzuri wa viti. Wakiwa wameonyesha mbao zilizo andikwa irabu za a, e, i, o, u ikionyesha wanapewa elimu ya watu wazima.

Vijana wengi wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wamekaa kwa utulivu wakiwa na madaftari pamoja na vitabu; wakionesha ishara ya kumpongeza mwenzao kwa kumpigia makofi.

Vijana watatu wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha. Kina mpangilio mzuri wa viti na meza, wakiwa wamekaa wakijadiliana maswala mbalimbali. Wana maji pamoja na vitabu mbalimbali vinavyotumika katika kujifunzia.

Vijana wamekaa kwa utulivu kwenye viti, wakiwa wanasikiliza mwanaume ambaye anawaelekeza kwa ishara za mikono na akitoa mafunzo mbalimbali, nyuma yao kuna ubao wenye maandishi, pembeni kuna shelfu yenye vitabu na karatasi.

Vijana wamekaa kwa utulivu kwenye sehemu yenye mwanga wa kutosha huku wakiwa wameweka vitabu vyao juu ya meza. Mwalimu anampitia mmoja mmoja na kumuelekeza namna ya kufanya.

Mwalimu akiwa anamtunukia cheti kijana aliyehitimu mafunzo katika ngazi fulani ya elimu. Huku mwingine akiwa amesimama kwenye kipaza sauti.

Watu wazima watatu wakiwa ndani ya chumba wakiwa wamefungua madaftari yaliyowekwa juu ya meza, wakipata mafunzo juu ya masuala mbalimbali.

Vijana watatu wamekaa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kina mpangilio mzuri wa viti na meza, wana kompyuta mpakato pamoja na simu inayotumika kujifunza maswala mbalimbali.

Watu wazima wakiwa wamekaa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa madawati. Kila mmoja akiwa amefungua daftari pamoja na vitabu anavovitumia wakati wa kujifunza.

Watu wazima wamekaa kwa utulivu wakiwa wanapewa mafunzo huku mmoja akiwa amenyoosha mkono, akiashiria ushiriki katika elimu wanayopewa.

Watu wazima wamekaa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kuna kompyuta iliyowekwa mezani huku wakiwa wanapata mafunzo juu ya masuala mbalimbali.

Watu wengi wa jinsia tofauti tofauti wakiwa ndani ya chumba chenye mpangilio mzuri wa viti na meza, wakiwa wanajifunza vitu mbalimbali. Wote wameonyesha ishara ya kumpongeza mtu kwa kumpigia makofi.

Vijana wa kike kwa wa kiume wamekaa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti pamoja na meza, wana kompyuta mpakato wanayoitumia kujipatia ujuzi wa vitendo.

Watu wazima wamekaa kwa utulivu ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha. Wamekaa kwa kuzunguka meza huku mmoja akiwa amesimama ameshika kalamu akiwa anaandika na kuelekeza.

Sehemu kubwa ya wazi huku watu wengi wakiwa wamekaa kwenye viti wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao akiwa anaelekeza vitu mbalimbali.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti, kuna wanaume wamesimama na wengine wamekaa huku mmoja akiwa anaandika kwenye karatasi nyeupe.

Wanaume wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha wameketi wakiwa wameshika simu janja mkononi, wakiwa wanapata elimu juu ya mambo fulani.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kuna watu wazima waliokaa kwa utulivu, wa kuzunguka meza juu yake wakiwa wameweka vitabu, daftari pamoja na kompyuta mpakato zinazotumika katika ujifunzaji.

Chumba chenye mwanga wa kutosha ndani kuna wanawake waliowabeba watoto wamekaa kwenye benchi mbele yao kuna mwalimu aliyeshika kitabu amefunua sehemu ya picha akiwa anafundisha.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kuna vijana wamesimama wakiwa wanajipatia ujuzi mbalimbali, ukutani kuna picha iliyochorwa juu ya karatasi nyeupe ikionesha picha za njiti.

Vijana wa kike wanne wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha wakiwa wanajifunza kwa vitendo namna ya ushonaji, pembeni yao kuna mashine za cherehani.

Wanaume watatu wamesimama kwa kuzunguka meza huku moja akiwa anaandika maandishi yenye mafunzo mbalimbali kwenye manila nyeupe.

Ndani ya chumba, chenye mwanga wa kutosha. Kuna wanawake waliokaa kwa utulivu kwenye madawati, na kila mmoja akiwa na kitabu, akiwa ametulia anapata mafunzo.

Watu wazima wakiwa ndani ya chumba chenye mpangilio mzuri wa madawati wakiwa wanaandika maswala mbalimbali waliofundishwa na kuelekezwa na mwalimu wao.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti pamoja na meza, huku watu wazima wakiwa wamekaa kwa utulivu wanachora picha mbalimbali zinazotumika katika mafunzo.

Watu wazima wengi wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa viti wakiwa wana madaftari, wakiwa wanaonyesha ishara ya kumpongeza mtu kwa kumpigia makofi.

Watu wazima wengi wakiwa wamesimama wamevalia mavazi maalumu uku wakitunukiwa cheti. Hii ni ishara ya kwamba wamehitimu mafunzo ya elimu ya watu wazima, huku wengine wakiwa wamekaa kwa utulivu.

Mwanamke wa kimasai, akiwa ndani ya chumba. Amesimama mbele ya ubao wenye silabi, zinazotumika katika kufundisha na kujifunzia elimu ya watu wazima.

Vijana wa kike kwa wa kiume wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, juu ya meza wameweka kompyuta mpakato wanayoitumia kujipatia maarifa, nyuma yao kuna makaratasi yenye maandishi.

Wanawake wawili wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha wamekaa mbele yao kuna meza wameweka vitabu wakiwa wanajisomea, nyuma yao kuna ramani inayotumika kana dhana wakati wa ufundishaji.

Watu wazima wapo ndani ya chumba wamekaa kwa utulivu kwenye viti wakiwa wamefungua vitabu wakipata mafunzo mbalimbali, nyuma yao kuna shelfu inayotumika kuwekea vitabu pamoja na madaftari.

Wanawake wanne wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti na meza, wamekaa wakiwa wamefunua makaratasi, wameshika penseli wakiwa wanapata mafunzo ya mambo mbalimbali.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha ndani kuna wanafunzi wengi watu wazima wakiwa wamefungua madaftari yaliyowekwa juu ya meza, wote wakiwa waaandika juu ya yale wanayofundishwa na mkufunzi.

Watu wazima wengi wamekaa ndani ya chumba chenye mpangilio mzuri wa meza na viti wakiwa na kompyuta mpakato, huku mmoja amesimama akiwa anatoa mafunzo mbalimbali.

Mitambo mbalimbali ikiwemo kompyuta mpakato zikiwa zimewekwa juu ya meza huku wanaume watatu kila mmoja akiwa ameshika nyaya, wakijifunza kwa vitendo. Eneo hilo limezungukwa na miti.

Vijana wa nne, wamesimama kwa kuzunguka meza iliyowekwa mitambo mbalimbali. Ikiwa na komputa mpakato pamoja na chupa ya maji wakijipatia ujuzi kwa vitendo.

Watu wazima wamekaa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha wakipewa elimu, wakionesha ishara ya kumpongeza mwenzao kwa kumpigia makofi.

Watu watatu wakiwa wamekaa nje ya jengo kwa kuzunguka meza huku mmoja akiwa ameshika pazo akiwaelekeza wengine, juu ya meza kuna daftari linalotumika wakati wa kujifunza.

Vijana watatu wamekaa kwa utulivu kwa kuzunguka meza huku wakike akiwa ameshika pazo, akiwaelekeza namna ya kuipanga, juu ya meza kuna daftari.

Vijana wa kiume wamekaa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye kompyuta zilizoko kwenye kila meza, zinazotumika katika kujifunza na kuwapatia ujuzi kwa vitendo.

Watu wazima wamekaa kwa utulivu, wakiwa wamefungua madaftari yao yaliowekwa juu ya meza. Mbele yao kuna mwalimu akiwa anawaelekeza vitu mbalimbali.

Chumba chenye mwanga wa kutosha, kuna vijana wamekaa kwa utulivu, juu ya meza wameweka kompyuta mpakato, pamoja na vitabu mbalimbali wanavyovitumia wakati wa kujifunza.

Watu wazima wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti na meza, wakiwa na madaftari pamoja na vitabu huku mwalimu amesimama pembeni yao akiwaelekeza maswala mbalimbali yanayohusu elimu.

Watu wazima wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti na meza, wakiwa wameweka kompyuta mpakato inayotumika wakati wa kujifunza.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kikiwa na mpangilio mzuri wa viti na meza, kuna vijana wengi waliokaa kwa vikundi wakiwa na kompyuta mpakato wanazozitumia katika kujipatia ujuzi.

Mwanaume amesimama mbele ya darasa kwa kutabasamu huku ameshika zana mbalimbali zinazotumika katika kufundisha na kujifunzia nyuma yake kuna ubao wenye rangi nyeusi ukiwa na maandishi meupe.

Watu wazima waliovaa fulana za kufanana wakiwa wamekaa ndani ya chumba chenye madawati ya kutosha na kila mmoja akiwa ana vitabu anavyovitumia wakati wa kujifunza maswala mbalimbali yanayohusu elimu.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa viti na meza kuna vijana waliovalia fulana za kufanana wakiwa wanapatiwa mafunzo na mkufunzi aliyesimama mbele yao.

Watu wazima wakiwa wamesimama ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wakimuangalia mwenzao kwa umakini akiwa ameinama akiandika maandishi kwenye karatasi nyeupe.

Chumba chenye mwanga wa kutosha lenye mpangilio mzuri wa viti kuna watu wazima wamekaa kwa utulivu mbele yao kuna mwalimu ameweka vifaa vya kufundishia juu ya meza akiwa anawaelekeza.

Watu wazima wamekaa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti na meza, wameweka mabegi pamoja na vitabu mbalimbali wakiwa wanapewa mafunzo kwa vitendo.

Vijana wa kiume wakiwa ndani ya chumba wamesimama wakiwa wanajipatia ujuzi katika maswala mbalimbali, ukutani kuna manila iliochorwa picha zinazotumika wakati wa kujifunza.

Elimu ya watu wazima, ikiwa inatolewa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, hukutani kuna karatasi nyeupe pamoja na meza, juu yake kuna kompyuta mpakato, huku mwanamume akiwa amewaelekeza wanawake wawili.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha kina mpangilio mzuri wa viti pamoja na meza huku watu wazima wa kike kwa wa kiume wamekaa kwa kuzunguka eneo hilo wamefungua madaftari pamoja na vitabu na kompyuta zinazotumika katika kutoa ujuzi mbalimbali.

Watu wazima wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wamekaa kwa utulivu kwenye viti kimakundi, wakiwa wamefungua vitabu na kuviweka juu ya meza. Mmoja akiwa amesimama, akiwa na karatasi kubwa nyeupe ikiwa na maandishi meusi.

Wanawake watatu wakiwa wamekaa kwa kuzunguka meza wameweka madaftari huku mkononi wameshika penseli wakiwa wanajifunza vitu mbalimbali.

Wanawake wakiwa katikati ya shamba wakiwa wanapewa mafunzo mbalimbali juu ya kilimo, huku wameshika madaftari eneo hilo limezungukwa na miti mingi.

Watu wengi wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha. Wakiwa wamekaa juu ya madawati wameweka madaftari, wakiwa wanamsikiliza mwalimu akitoa elimu ya watu wazima.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti na meza kuna watu wazima wamekaa wameweka madaftari pamoja na vitabu juu ya meza wakiwa wanapewa elimu na mkufunzi aliesimama mbele yao.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kuna vijana wengi waliokaa kwa utulivu kwenye viti vya rangi ya chungwa, huku mwalimu akiwa amesimama katikati yao akiendelea kutoa mafunzo juu ya maswala mbalimbali.

Wanawake wengi waliobeba watoto wakiwa wamekaa kwa mpangilio mzuri, wakimsikiliza mtaalamu anayewafundisha na kuwashauri juu ya maswala mbalimbali.

Watu wazima wamekaa kwa utulivu pembeni ya shamba kubwa la mahindi na kila mmoja ameshika karatasi, akipewa semina na mkufunzi aliyesimama mbele yao.

Chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa meza pamoja na viti huku watu wazima wakiwa wanajifunza kwa vitendo namna ya kutumia kompyuta huku mmoja amesimama.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kuna watu wazima waliokaa kwa utulivu huku mmoja amesimama mbele yao akiwa anafundisha maswala mbalimbali, mbele yake kuna meza yenye dhana pamoja na vifaa vinavyotumika katika kufundisha na kujifunzia.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kina mpangilio mzuri wa viti na meza kuna watu wazima wakiwa wamekaa kwa utulivu wote wameangalia kwenye kompyuta mpaka wakiwa wanajifunza maswala mbalimbali

Wanawake jamii ya kimasai wamekaa kwa utulivu kwenye viti vyenye rangi nyeupe, vilivyopo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha. Wakiwa wameonesha mbao ndogo zilizoandikwa ilabu a,e,i,o,u.

Wanafunzi watu wazima wakiwa wamekaa ndani ya chumba chenye mitambo mingi, kikiwa kina mpangilio mzuri wa Kila mmoja akiwa anaandika taarifa mbalimbali alizoelekezewa na mwalimu wake.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti, huku watu wazima wakiwa wamekaa kwa utulivu wakiangalia mbele, mwalimu amesimama mbele yao, juu ya meza kukiwa kuna vifaa tofautitofauti vinavyotumika katika kufundishia.

Watu wanne wakiwa wamekaa kwa utulivu kwa kuzunguka meza, wameweka karatasi wakiwa wanajisomea ndani ya chumba chenye viti vingi pamoja na mwanga wa kutosha.

Watu wazima wengi wa kike kwa wa kiume wakiwa wanapata mafunzo mbalimbali kutoka kwa mwalimu, wameketi ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa madawati. Huku juu kila mmoja akiwa amefunua daftari akiandika baadhi ya vitu.

Vijana wa kike wakiwa wamesimama mbele ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wameshika vitabu vyenye ramani ya Afrika wakifurahia kujifunza.

Watu wazima wakiwa wamekaa kwa utulivu, ndani ya chumba chenye mpangilio mzuri wa viti na meza, wamekaa kwa kikundi wakijadiliana juu ya masuala mbalimbali, huku kila mmoja ameshika kitabu pamoja na daftari linalotumika wakati wa ujifunzaji.

Watu wazima wamekaa kwa utulivu sehemu nzuri yenye mwanga huku wakiwa wamefungua madaftari, mwalimu akiwa anapitia mmoja mmoja akimuelekeza juu ya maswala mbalimbali.

Watu wazima wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa madawati. Wakiwa wanaandika huku mwalimu akiwa ameshika karatsi mkononi, akiashiria kukusanya.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, ndani kuna watu wazima wengi wakiwa wamekaa kwenye viti vyeupe, kila mmoja akiwa ameshika kalamu na daftari, wakiwa wanaandika maswala mbalimbali wanayoelekezwa na mwalimu, huku chini kwenye mkeka kuna watoto wakiwa wamelala.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa meza, kuna vijana wengi wakiwa wanajifunza kwa vitendo kwa kutumia mitambo mbalimbali.

Watu wazima wakiwa wanajifunza kwa furaha wakiwa wameshika madaftari pamoja na kalamu na penseli juu ya vitu mbalimbali.

Wanawake wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wamekaa kwenye viti wakipeana mafunzo mbalimbali kwa kujadiliana. Nyuma yao kuna ubao wenye rangi nyeusi ukiwa na maandishi yenye rangi nyeupe.

Chumba chenye mwanga wa kutosha, ndani kuna watu wazima waliokaa na wengine wawili wamesimama wakiwa wanaangalia kwenye kompyuta mezani na kupata ujuzi juu ya masuala mbalimbali.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kuna vijana wengi waliokaa kwa mistari na kwa mpangilio mzuri kwenye viti vyenye rangi ya orenji, huku mwalimu akiwa amesimama ameshika kitabu mkononi, akitoa mafunzo juu ya masuala tofautitofauti.

Mwanamke aliyebeba mtoto amesimama mbele ya ubao uliobandikwa karatasi nyeupe zenye maandishi mbalimbali yanayotoa mafunzo tofauti tofauti akiwa anasoma.

Watuwazima wa jinsia tofauti wakiwa wamekaa ndani ya chumba chenye mpangilio mzuri wa madawati na kila mmoja akiwa ameshika kitabu na daftari, wakiwa wanaangalia mbele kwa umakini, wakipatiwa mafunzo na mwalimu.

Wanawake wawili wakiwa wanatabasamu wamekaa ndani ya chumba, juu ya meza kumewekwa vitabu vingi wanavyotumia kujipatia maarifa, huku ukutani kukiwa kuna ramani.

Watu wazima wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa meza pamoja na viti, wakiwa wamefungua madaftari huku mwalimu akiwaelekeza mmoja mmoja.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti na meza. Kukiwa na watu wazima waliokaa kwa utulivu kwa kuzunguka meza wakiwa wanajifunza kwa vitendo kwa kutumia kompyuta mpakato. Huku mwanamke akiwa amesimama anawaangalia.

Watu watatu wamekaa kwa kuzunguka meza njee ya nyumba yenye vioo huku mwanamke akiwa ameshika pazo, wanaume wawili wakiwa wanamsikiliza kwa umakini.

Kikundi cha watu wazima kimekaa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, huku mmoja akiwa amesimama anatoa mafunzo ya elimu kwa watu wazima. Ukutani kuna ubao mweusi, kuna picha kwenye manila.

Chumba chenye mwanga wa kutosha ndani kuna watu wazima waliokaa kwenye viti na wengine kwenye benchi huku mwalimu akiwa anampitia mmoja mmoja, ukutani kuna ubao wenye maandishi ya bluu.

Watu wazima wengi wakiwa wamekaa kwa mpangilio mzuri sehemu ya wazi wakiwa wameshika karatasi, wakiwa wanapewa mafunzo na mwalimu aliesimama mbele yao pembeni ya shamba kubwa la mahindi.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa viti na meza. Huku watu wazima wakiwa wamekaa kwa vikundi wakijadiliana mambo mbalimbali.

Chumba chenye mwanga wa kutosha ndani kuna vijana wakiume kwa wakike waliokaa kwa vikundi kwenye viti wakiwa wameshika karatasi wakielekezana na kupeana mafunzo mbalimbali.

Chumba chenye mwanga wa kutosha kikiwa na viti pamoja na meza, kuna vijana wakike na wakiume wakiwa wamekaa wakijifunza kwa vitendo kwa kutumia kompyuta mpakato, wakike amesimama akiwa anaangalia kwa umakini.

Vijana watatu wamekaa nje ya jengo kwa kuzunguka meza huku wakiwa na daftari, wa kike akiwa ameshika azo akiwaelekeza wa kiume.

Vijana wa jinsia tofauti wakiwa ndani ya chumba wamekaa kwenye viti na meza zilizopangiliwa vizuri huku mwanamke akiwa amesimama ameshika tarakirishi mpakato inayotumika wakati wa kujifunza.

Mwanamke aliyejifunga kitambaa kichwani amekaa kwenye dawati kwa utulivu akiwa amefungua kwenye kitabu sehemu ya picha akiwa anajisomea. Nyuma yake kuna pikipiki.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kuna watu wazima wamekaa kwa utulivu kwenye madawati na wengine kwenye viti wakiwa wanaandika huku mwalimu amesimama akiwa anawakagua.

Ndani ya chumba kikubwa sana chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti na meza. Kuna vijana wengi wakiwa wanaandika maswala mbalimbali ambayo wamejifunza.

Mwanamke aliyevaa mavazi ya asili yupo ametabasamu kwenye ubao, akionyesha kwa mkono silabi mbalimbali alizofundishwa na mwalimu.

Watu wazima wakiwa wamekaa kwa utulivu ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye madawati, wakiwa wamefungua madaftari wameshika penseli wakipewa elimu.

Vijana wamekaa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha wakiwa wamefungua vitabu, wakiwa wanaelekezana maswala mbalimbali, nyuma yao kuna shelfu inayotumika kuwekea vitabu na mizigo yao.

Vijana watatu wa kike wakiwa wamekaa kwa furaha, kila mmoja ameshika penseli pamoja na vitabu vilivyowekwa juu ya meza anavyovitumia kujipatia maarifa tofautitofauti.

Vijana wa kike kwa wa kiume wakiwa wamekaa kwa utulivu ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kila mmoja akiwa amekaa kwenye meza akiwa na kompyuta inayotumika wakati wa kujipatia maarifa.

Wanaume watatu wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha wamesimama kwa kuzunguka meza, huku moja aliyevaa kofia ameinama akiwa anaandika kwenye manila lenye rangi nyeupe, ili kuzitumia kama zana wakati wa ufundishaji.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kuna vijana wamekaa kwa kikundi kila mmoja akiwa ameshika kitabu na daftari pamoja na kalamu wanazozitumia wakati wa kujifunza.

Watu wazima wakiwa kwenye chumba chenye mwanga wa kutosha kina mpangilio wa meza wamekaa kwenye viti, huku wakiwa wamefungua vitabu wakipewa elimu juu ya maswala mbalimbali.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha kina mitambo mbalimbali huku kuna wanafunzi wakiwa wanajifunza kwa vitendo maswala tofautitofauti yanayohusu mifumo ya umeme.

Watu wazima wengi wamekaa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha. Chenye mpangilio mzuri wa viti na meza. Huku kukiwa na madaftari pamoja na kompyuta zinazotumika katika mafunzo.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kuna vijana wamekaa kwa utulivu kwa kuzunguka meza; wakiwa wameweka karatasi nyingi zenye maandishi tofautitofauti wanazozitumia wakati wa kujifunza.

Chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti na meza, ndani kuna watu wazima wakiwa wamekaa kwa utulivu wakipewa elimu juu ya mambo mbalimbali.

Wanawake wamekaa kweny benchi, wengine wakiwa wamebeba watoto, wakiwa wanapatiwa elimu na mwalimu, aliye mbele yao. Huku ukutani kukiwa na runinga.

Watu wazima wakiwa wamekaa kwa mpangilio ndani ya chumba, wameshika kalamu na daftari huku mkufunzi akiwa mbele yao, akitoa elimu kwa hao watu wazima.

Mwanamke akiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha ikiwa na mpangilio mzuri wa madawati, ameshika cheti cha kuhitimu mafunzo aliyokua akipatiwa.

Chumba chenye mwanga wa kutosha ndani kina mpangilio mzuri wa meza na viti, Kuna watu wazima wengi wako wamekaa kwa utaratibu wakipewa mafunzo mbalimbali.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kuna vijana waliovaa nguo za kufanana. Wakiwa wamesimama, kuna mitambo mingi iliyowekwa juu ya meza. Inayotumika wakati wa kujipatia ujuzi kwa vitendo.

Vijana wakiwa ndani ya chumba chenye mitambo mingi, wakiwa wanapata ujuzi wa vitendo juu ya masuala mbalimbali.

Kijana wa kiume akiwa anapewa pongezi kwa kutunikiwa cheti, ikiwa ni ishara ya kumaliza mafunzo kwenye ngazi fulani.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, ndani kuna watu wazima wamekaa kwa utulivu kwenye makundi. Juu ya meza wameweka vitabu mbalimbali vinavotumika katika kujifunzia, mmoja amesimama akiwa ameshika manila nyeupe yenye maandishi akiwaonyesha wengine.

Wanawake wawili wamekaa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kuna meza wameweka vitabu pamoja na madaftari. Nyuma yao kuna picha yenye ramani ikiwa inatumika kama zana katika kufundisha.

Vijana wamekaa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti na meza, wana kompyuta mpakato wanazozitumia wakati wa kujifunza na kujipatia maarifa wakiwa na madaftari pamoja na vitabu.

Kijana wa kiume akiwa anafurahi baada ya kutunukiwa cheti na mkufunzi wake baada ya kuhitimu mafunzo katika ngazi fulani ya elimu huku pembeni kuna mwanaume akiwa amesimama mbele ya kipaza sauti.

Wanaume wawili wamekaa ndani ya chumba kwa utulivu kuna meza juu yake kuna kompyuta mpakato pamoja na kitabu, wakiwa wamefungua wakielekezana vitu tofautitofauti.

Vijana watatu wamesimama mbele kwa nyuso za furaha wakiwa wameshika vitabu vilivyochorwa ramani ya Afrika, ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha. Ikiashiria wamepata mafunzo juu ya maswala tofautitofauti.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kuna watu wazima waliosimama na wengine wamekaa kwenye viti, wakiwa wanaandika na kupatiwa mafunzo mbalimbali. Juu ya meza wameweka makaratasi yenye rangi nyeupe, pembeni kuna kompyuta mpakato.

Chumba chenye mwanga wa kutosha ndani kuna watu wazima waliokaa kwenye viti kwa utulivu huku wawili wakiwa wamechuchumaa pembeni wakichora picha kwa ubunifu kwa kutumia majani ya mti.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kuna vijana wawili mmoja akiwa ameshika kalamu na karatasi na mwingine akiwa anabandika matangazo kwenye ubao.

Watazima wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kina mpangilio mzuri wa madawati, wamekaa kila mmoja akiwa na daftari na wengi wao wamevaa kofia wakiwa wanapewa mafunzo.

Mwanamke akiwa amekaa peke yake kwa utulivu kwenye dawati, amefungua kitabu chenye picha za watoto, akiwa anajisomea kwa umakini. Nyuma yake kuna pikipiki.

Vijana wawili wamekaa kwa utulivu ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, juu ya meza wamefungua kitabu wakiwa wanaelekezana na kujitafutia maarifa, pembeni kuna kompyuta mpakato.

Chumba chenye mwanga wa kutosha kina mpangilio mzuri wa viti na meza huku watu wazima wakiwa wamekaa kwa mpangilio mzuri, na utulivu wakiwa wanajipatia mafunzo mbalimbali kutoka kwa wakufunzi waliokaa mbele.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kikiwa na mpangilio mzuri wa viti na meza, kuna vijana wa jinsia ya kiume na ya kike, kila mmoja akiwa ameshika kitabu pamoja na daftari, akiwa anajipatia elimu juu ya maswala mbalimbali.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kuna watu wazima wamesimama na wengine wamekaa kwenye viti, huku mmoja akiwa ameinama akiandika maandishi kwenye karatasi ndefu nyeupe zinazotumika katika mafunzo.

Mwanamke akiwa anajifunza kwa vitendo, Yuko ubaoni akiandika hesabu za kujumrisha huku kijana akiwa pembeni yake akiangalia namna alivyoelewa.

Chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa meza pamoja na viti, kuna watu wazima wakiwa wamekaa kwa utulivu kwa kuangalia mbele wakiwa wanapewa elimu.

Vijana wengi wa kike na wa kiume wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kina mpangilio mzuri wa viti na meza. Kila mmoja akiwa ameweka karatasi juu akiwa anapata mafunzo maalumu.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha kina viti pamoja na meza ndani kuna watu wawili waliokaa wakifunua madaftari wakiwa wanajisomea.

Vijana wamekaa ndani ya chumba chenye mwanga wakutosha, chenye mpangilio mzuri wa viti na meza. Wakiwa wamefungua vitabu, mmoja amesimama akiwa anawasomea.

Mwalimu akiwa anawaelekeza wanafunzi watu wazima waliokaa kwa utulivu kwenye viti, juu ya meza wameweka madaftari, wanajifunza vitu mbalimbali.

Kijana wa kike amekaa kwa utulivu ndani ya chumba chenye viti pamoja na mwanga wa kutosha akiwa amefungua madaftari yake akijisomea na kujipatia maarifa.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa vyeti na meza; kuna vijana wa kike na wa kiume wamekaa kwa utulivu, na vitabu pamoja na madaktari, wakiwa wanajifunza mbele yao kuna mkufunzi.

Vijana wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kina mpangilio mzuri wa viti na meza, wameshika madaftari. Mwalimu amesimama mbele yao akiwa anawafundisha, nyuma yao kuna shelfu yenye mpangilio mzuri wa vitabu.

Vijana wanne, wamesimama wakiwa wameshika vitabu vyenye ramani ya Afrika ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha; kuna viti vilivyopangiliwa vizuri, huku wengine wakiwa wamekaa.

Wanafunzi watu wazima wakiwa wamekaa kwenye chumba chenye mwanga wa kutosha kina mpangilio mzuri wa meza pamoja na viti, wamefungua madaftari wakiwa wanaandika juu ya masuala mbalimbali wanayofundishwa na mwalimu.

Kijana wa kiume akiwa amesimama, anatunukiwa cheti ikiwa ni ishara ya kumaliza mafunzo katika ngazi ya fulani ya elimu, sehemu hiyo kuna mwanga wa kutosha.

Watu wazima wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha wamekaa huku juu ya meza wameweka kompyuta mpakato, wakiwa wanapata mafunzo mbalimbali juu ya maswala tofautitofauti.

Watu wazima wakiwa wamekaa kwenye viti wanatazama kompyuta mpakato iliyowekwa mezani wakijifunza kwa vitendo, kuna meza pamoja na matangazo mbalimbali yaliobandikwa ukutani.

Watu wazima wamekaa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kina mpangilio mzuri wa viti na meza. Wote wamevaa fulana za kufanana, mbele yao kuna mwalimu ameshika kipaza sauti, akiwa anafundisha maswala mbalimbali.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kuna watu wazima wengi waliosimama kwa kuzunguka meza, wakiwa wanaandika kwenye manila. Kuna kompyuta mpakato.

Watu wazima wengi wako ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha wamekaa na wengine wamesimama kwa vikundi wakijadiliana maswala mbalimbali, huku wakiandika kwenye karatasi juu ya meza kuna kompyuta mpakato pamoja na maji.

Watu wazima watatu wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wana kompyuta mpakato iliyowekwa juu ya meza wakiwa wanaitumia katika kujifunza. Nyuma yao kuna ubao uliobandikwa karatasi zenye matangazo mbalimbali.

Chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa madawati ukiwa kuna watu wazima waliovalia fulana za, kufanana wamekaa kwa utulivu, wakiwa wana vitabu wakipewa mafunzo.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, ndani kuna vijana wengi walioketi kwa utaratibu kwenye viti huku madaftari yao wakiwa wameweka juu ya meza, wakimsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele yao anayetoa ujuzi juu ya maswala tofauti tofauti.

Watu wazima wamekaa kwa kikundi kwa utulivu juu ya meza wameweka karatasi zenye maandishi wakiwa wanaelekezana juu ya maswala mbalimbali, ukutani kuna picha.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kuna watu wazima wenye jinsia tofauti wamekaa kwa utulivu kwa kuzunguka meza huku kila mmoja akiwa na karatasi yenye maandishi wanayotumia kujifunza.